Sehemu ya wazi iliyo na nguzo za umeme zilizo na nyaya, zilizofungwa juu na kando ya nguzo hiyo, kukiwa na jengo kubwa la ghorofa lenye rangi nyeupe na njano na pembeni ya jengo hilo kukiwa na miti midogo na huku nyaya zikiwa zimepita karibu na pembeni ya jengo hilo.

Sehemu ya wazi yenye chanzo cha umeme, kilichozungushiwa wigo wa mabati na ndani kukiwa na nguzo kubwa za chuma, zilizounganishwa mfano wa daraja na juu kukiwa na nyaya nyingi za umeme zinazopita eneo hilo.

Sehemu ya wazi iliyo na nguzo mbili kubwa zilizofungwa mtambo wa umeme wenye nyaya za umeme na kando kukiwa na majengo marefu na kuta za matofali. Huku mitambo hiyo ya umeme na nyaya ikiwa imepita pembeni mwa mamjengo hayo na juu ya paa za nyumba hizo.

Jengo kubwa la ghorofa lililojengwa kwa matofali na mawe na huku kando kukionekana mtambo mkubwa wa umeme ulioshikiliwa na nguzo, na kukiwa na kiboksi cheusi kilichozungushiwa nyanya nyingi karibu na jengo hilo, na baadhi ya nyaya zikipita juu na kando ya jengo hilo kubwa.

Sehemu ya wazi iliyo na majengo makubwa ya ghorofa mawili yaliyojengwa kwa matofali, na baadhi ya jengo likiwa na rangi ya kijani kwa mbele. Na huku kukiwa na vyuma vilivyoanikwa nguo, na kando kukiwa nguzo zilizo na mtambo wa umeme, na nyaya zilizopita kando ya majengo hayo na juu ya paa la majengo hayo.

Sehemu ya wazi iliyo na nyumba ya rangi ya cream, kuezekwa kwa bati huku ikiwa imezungushiwa wigo wa bati lenye rangi ya kijani na pembeni kukiwa na nguzo za umeme zilizo na nyaya nyingi zilizopita juu na kando ya nyumba hio, na huku pembeni ikionekana majengo makubwa ya gorofa.

Sehemu ya wazi iliyo na majengo mawili makubwa ya ghorofa moja likiwa na rangi ya maziwa na fito za njano, na huku katikati ya majengo hayo kukiwa kumepita nguzo za umeme zilizo na nyaya nyingi zilizopita juu na pembeni ya majengo hayo.

Sehemu ya wazi iliyo na barabara kubwa ya lami huku yakionekana magari madogo na makubwa yakipita katika barabara hiyo na kando kukiwa na nguzo za umeme pamoja na mlingoti ulio na taa za barabarani na huku taa nyekundu zikionekana kuwaka katika barabara hiyo.

Sehemu ya barabara inayotengenezwa kwa kiwango cha udongo, na huku likionekana gari kubwa la kutengeneza barabara lenye rangi ya njano, huku kukiwa kuna watu waliosimama kando, na huku gari hilo likiendelea kushindilia baadhi ya sehemu za barabara hiyo.

Sehemu ya barabarani yakionekana magari mengi kupita katika barabara, na kando ya barabara kukiwa na majengo makubwa ya ghorofa na watu wakiwa wamesimama katika vituo wakisubiria usafiri na wengine wakiwa wanashuka katika gari dogo la abiria.

Sehemu ya barabara inayotengenezwa huku yakionekana magari mawili makubwa yanayotengeneza barabara hiyo yenye rangi ya njano na nyeupe. Na kando wakionekana mafundi wa barabara waliovaa vizibao vya rangi ya njano na karoti, huku wakiwa wamesimama na wengine wamekaa.

Gari la kubebea taka lililo na rangi nyeupe na sehemu ya nyuma ya bodi ikiwa na rangi ya kijani, huku likiwa limesimama katika uwanja na kando kukiwa na nyumba kubwa yenye vioo pamoja na kuta zenye rangi ya kijivu na rangi ya karoti.

Eneo la wazi lililorundikwa taka za aina mbalimbali huku zikiwa juu ya kichanja kukiwa na vikopo vya plastiki, na vikopo vidogo vya makaratasi vyeneye rangi nyeupe na vijiko vya plastiki vyenye rangi nyeupe, na kando kukiwa na kontena la rangi ya kahawia.

Sehemu ya wazi iliyorundikwa taka za aina mbalimbali, huku kando kukiwa kumezungukwa majengo makubwa yenye rangi ya kijani na katikati kukiwa na jengo ambalo halijaisha lenye matofali ya kuchoma, na kando akionekana mtu anayekusanya taka hizo.

Sehemu ya wazi iliyo na mkusanyiko wa taka nyingi za aina mbalimbali, huku kukiwa na tela lenye rangi ya bluu likiwa na watu ndani wanaokusanya taka hizo na sehemu ya mbali kukionekana nguzo za umeme na milima.

Sehemu ya wazi iliyolundikwa taka mbalimbali zikiwa ndani ya mifuko, mifuko ya plastiki yenye rangi nyeusi na mingine ikiwa na rangi ya njano na chini ya sehemu hiyo kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na kando yakionekana majengo.

Sehemu ya wazi, iliyosakafiwa na vigae vya rangi ya kahawia na ukuta wa matofari na huku kukiwa na pipa kubwa lenye rangi nyeusi la kuhifadhia taka, na ndani ya pipa hilo kukiwa na mfuko mkubwa mweusi wa plastiki ulio na mfuniko juu ya pipa hilo.

Eneo la wazi la kuhifadhia taka, lililo na mifuko yenye taka mbalimbali yenye rangi nyeupe rangi nyeusi; na kando kukionekana mapipa yenye rangi ya bluu na nyekundu.

Sehemu ya wazi iliyo kando ya miti na nyumba za watu. Na kando ya miti hiyo kukiwa na barabara kubwa ya lami, huku likionekana gari la kubebea taka lilio nyuma wazi, na huku watu wakiwa wanapakia taka katika gari hilo.

Sehemu ya wazi iliyozungukwa na nyasi fupi za kijani na miti mibichi yenye rangi ya kijani na Huku katikati ya uwazi huo kukiwa na Banda la choo lenye rangi ya bluu na paa yenye rangi nyeupe na mbele ya Banda hilo kukiwa na milango miwili yenye picha ya Mwanamke na mwanaume.

Sehemu ya wazi ya msitu iliyo na miti mikubwa mirefu, na chini kukiwa na ardhi iliyo na majani makavu na mabichi na pembeni yakionekana mapipa ya kuwekea taka, yaliyo na magurudumu madogo meusi na mapipa hayo yakiwa na rangi ya njano na mifuniko iliyofunika juu.

Sehemu ya wazi, iliyo na ukuta mkubwa na kando ya ukuta huo kukiwa na taka zilizorundikwa na kuzagaa hovyo katika sehemu iliyo na nyasi.

Sehemu ya barabara iliyo na majengo marefu ya ghorofa kando, na huku likionekana gari jeupe lililosimama na pembeni ya barabara pia wakionekana watu wanaoendelea kufanya usafi na huku baadhi wakiwa wameshika fagio, koleo na mmoja akiwa ameshika toroli lililo nataka ndani yake,

Sehemu ya ardhi iliyo na nyasi mbichi na nyingine zikiwa zimekauka na taka kidogo, na huku kando ukionekana moto unawaka ukichoma baadhi ya taka zilizokuwa zilizowekwa pembeni.

Sehemu iliyowekwa mapipa matatu kwa ajili ya kuhifadhi taka mbalimbali, yakiwa matatu yenye rangi nyeusi na mifuniko ya rangi ya kijani, nyekundu na njano. Na katika kila pipa kukiwa na maandishi ya aina ya taka zinazowekwa ndani ya pipa hilo.

Sehemu ya wazi ya kuhifadhi taka iliyo na taka zilizo zagaa za aina mbalimbali na huku wakionekana watu wakichambua taka hizo, na kando likionekana gari kubwa la rangi ya njano la kubebea taka.

Sehemu ya wazi iliyozungushiwa wigo wa waya ulioshikiliwa na miti na mbao na katikati kukiwa na bomba kubwa la maji, lililolazwa juu ya ukuta mfupi uliojengwa kwa matofali na huku kando kukiwa na vichaka vidogo vya miti na majani.

Sehemu ya chumba chenye mitambo ya kusambazia maji iliyo na vichanja vya chuma, na chini ya vichanja hivyo kukiwa na mipira mingi yenye rangi ya kijani; inayosambaza maji katika maeneno tofauti, na kando kukiwa na udongo uliorundikwa.

Banda lililo na mashine za kusambazia maji, huku katika sehemu ya wazi kwenye ardhi yakionekana mabomba yaliyotandazwa, yaliyo madogo na makubwa yenye rangi ya kijani, na kando zikionekana nguo zilizoanikwa.